Rafu nyingi zimejaa nguo za aina tofauti kama mashati, gauni, na kaptura zikiwa zimepangwa kwa wingi na nyingine zikiwa zimeangukiwa juu ya miti ya mbao. Sakafu imejaa taka kama vipande vya plastiki na karatasi ikionyesha mazingira yasiyo safi.

Nje ya jengo la kisasa lenye kuta za vioo, magari kadhaa ya Hyundai yameegeshwa kwa mpangilio mzuri. Gari jeupe na jingine jeusi viko mbele ndani ya nafasi rasmi za maegesho. Kupitia vioo, mandhari ya ndani inaonyesha ukumbi wa maonyesho wenye mwangaza na mpangilio wa kisasa.

Tangazo la bima ya maisha kutoka Anziano Insurance Agency linaonyesha familia yenye furaha. Wazazi wawili na mtoto mmoja wakisimama pamoja katika mazingira ya bustani. Maneno kama, Life Insurance Your Future Protected, na aina mbalimbali za bima kama, Term Life, inaangazia huduma zinazotolewa.

Ukumbi mkubwa umejaa magari ya rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe na manjano. Yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye sakafu ya maonyesho. Watu wengi wanatembea kati ya magari wakiyachunguza kwa makini huku wengine wakizumgumza.

Gari ya rangi ya fedha imeegeshwa kwenye nyasi ikiwa na madirisha yaliyotiwa giza reli za baa magurudumu ya alloy yanayongaa. Mandhari ya nyuma ina watu kadhaa wamesimama karibu na magari mengine huku miti na vichaka vikizunguka eneo hilo.

Wanaume wawili wameketi kwenye viti vya mbao, mbele ya duka dogo lenye rangi ya kijani na nyekundu ukuta wa duka umechorwa matangazo ya huduma likiwa la maandishi makubwa ya Airtel Money maandishi meupe juu ya mandhari nyekundu, mlango wa duka ni wa kijani.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance inaangazia huduma ya Cover Bora Medical Cover, inayotoa nafasi ya kulazwa hospitalini kwa gharama nafuu kuanzia shilingi mia tano kwa mwezi.

Mtu aliyevaa suti jeusi na shati jeupe amesimama karibu na gari ndani ya jumba la maonyesho mkono wake mmoja umeshika kitasa cha mlango wa gari akionekana kuangalia kwa makini muundo huo, dirisha kubwa ala jumba hilo unaingiza mwanga wa asili likiangazia maandhari ya kisasa na safi.

Wateja wamesimama mbele ya kaunta zilizoandikwa, Teller 3, Teller 4, na Teller 5 katika kituo cha huduma kinachotawaliwa na rangi za kijani na nyeupe za Safaricom na M-Pesa.

Duka hili kimejaa mitindo ya miguu kuanzia viatu vya kisasa, vya ofisini vilivyoandaliwa kwa mpangilio maridadi. Ukuta wa zambarau unaonyesha kwamba uzuri hapa haumaanishi mwonekano tu bali ni hali ya kujieleza kupita kila hatua unayochukua.

Duka la maziwa lenye bango la, Kieni Dairy Products Limited, limeandikwa kwa maandishi makubwa juu ya mlango. Pembeni kuna nembo ya, Highbridge, pamoja na picha ya ng'ombe, ikionyesha kuwa bidhaa zinazouzwa ni maziwa.

Watu wawili wamesimama mbele ya duka lenye lango la chuma lililopambwa na mabango ya huduma za kifedha. Mandhari ni ya nje, huenda ni sokoni au kando ya barabara, ikionyesha mazingira ya biashara ya kifedha ya kila siku katika miji ya Afrika Mashariki.

Mtu mmoja amenyoosha mkono wake kwa upole kupokea funguo kutoka kwa mwingine aliyeshika kifungua cha gari kwa ncha. Wote wakiwa wamevalia suti za heshima, moja ya mistari na nyingine ya rangi nyeusi.

Magari mapya meupe yamepangwa kwa usawa katika eneo la maegesho lenye eneo wazi. Muundo wao wa kisasa unaendana na anga tulivu la buluu lenye mawingu yaliyotawanyika. Kila gari lina tofauti ndogo la umbo lakini rangi moja inatoa hisia ya usafi na nidhamu.

Gari jeupe limeegesha ndani ya jengo lenye muundo wa kisasa huenda ni sehemu ya maonyeshi ya magari. Magurudumu ya fedha yanangaa chini ya mwanga mkali wa dari na vioo vyake vimewekwa giza.

Magari yamepangwa kwa mstari mmoja katika eneo la maegesho kila mmoja likiwa karibu na jingine bila nafasi kubwa kati yao, rangi za magari zina tofautiana, hakuna alama za barabarani zinazoonekana na mazingira yanaonyesha sehemu ya maegesho ya kawaida.

Rundo kubwa la soksi zenye rangi na miundo mbalimbali zikiwa zimejaa ndani ya container la waya. Zina michoro tofauti kama mistari viduara na rangi ya kupendeza, nyuma kuna mtu aliyeonekana kwa sehemu tu.

Noti ya shilingi elfu moja iko mikononi, ikionyesha alama za taifa. Inaweza kuwa ishara ya malipo, kipande cha kumbukumbu au hata sehemu ya biashara ndogo inayochanua. Tukitazama kwa undani kuna simulizi ndani ya karatasi hii.

Soko limejaa viatu vya aina ya sanda ikiwa vimetundikwa kwa safu kadhaa kwenye kamba zilizofungwa kwenye mbao za kibanda. Nyuma ya kibanda kuna shughuli nyingi za soko. Watu wakipita na wauzaji wengine wakiendelea na biashara zao.

Ndani ya jumba lenye mwangaza wa kutosha. Magari ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Viti na kaunta, vyenye kompyuta na mimea midogo, zinaonyesha huduma kwa wateja iko tayari. Dirisha kubwa kuingiza mwanga kwa asili.

Kibanda cha soko kilichojaa bidhaa za mikono zenye rangi na miundo ya kuvutia kuna mikufu ya shanga, bangili, mikanda yenye mapambo ya shanga na vikapu vilivyofumwa kwa ustadi. Mandhari inaonesha ubunifu wa kipekee.

Benki kuu ya Kenya imetia chapa noti za shillingi mia moja zenye rangi nyororo na maandishi ya kuvutia, kila noti imebeba alama ya thamani mia moja katika kona huku maandishi shillingi mia moja ikionyesha fahari ya kitaifa.

Meza ya soko imejaa matunda na mboga safi. Ndizi zinaning'inia juu. Nyanya ziko ndani ya kreti, pilipili oho na mboga nyingine ziko kwenye kreti za buluu. Karoti zimefungwa kwenye mfuko za plastiki. Mahindi yakiwa na maganda. Viazi ndani ya boksi la karatasi.

Tangazo ya bima ya gari kutoka Lets Go Insure linaonyesha kioo cha pembeni cha gari kadhaa barabarani. Mandhari ya kijani na nyeupe yenye mistari inayosogea inaashiria kasi na haraka. Maandishi yanasisitiza huduma za bima.

Katika eneo la kijani lililozungukwa na miti, magari matatu yameegeshwa karibu. Watu kadhaa wamesimama na kuketi karibu na magari hayo wengine wakiegemea, wengine wakipumzika juu ya nyasi. Mandhari inaonyesha mkusanyiko wa marafiki au familia.

Ndoo nyeupe na za manjano zimepangwa, kila moja ikiwa imejaa viazi vilivyokomaa, mbele kuna safu za karoti, pilipili na mboga za kijani, mboga zote zinaonekana safi na mvuto zikiwa tayari kwa wateja kuchanguwa.